Soko la matunda na mboga. Kuna mabanda ya mbao yaliyojaa mahindi, mananasi, matikiti maji na vitu vingine vya kuuza. Chini kuna masanduku mekundu na gunia la kijani. Watu wanaonekana wakinunua na kuuza.

Eneo la wazi lenye magari yaliyopaki. Magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi, miti mirefu inapatikana nyuma. Anga ni safi ikionyesha siku nzuri. Watu wachache wanaonekana wakitembea mbali.